Hapa ni ndani ya maabara ya hospitalini au kituo cha afya. Kuna barakoa zilizowekwa kando. Watu hawa wawili ambao ni wanawake wakivalia zingine usoni, wamevalia pia koti ya rangi nyeupe. Kuna mashini ya kufanya huduma za kihospitali.

Mwanamke huyu aliyevalia miwani usoni na koti ya rangi nyeupe ni mhudumu wa afya katika kituo cha afya anaonekana kuwa anampa matibabu mtoto mdogo aliyeshikiliwa na msichana wa umri mdogo ambaye amevalia fulana na kofia ya rangi nyekundu.

Watu wawili waliovalia manguo za manjano waliojifunika kweli kweli, pia wakivalia glovu za rangi nyekundu, wanaonekana wakieka kitu kwa mtungi inayokaa ni kemikali kali. Mtungi iliyo kando, kuna ya rangi nyekundu moja na zingine za rangi ya buluu.

Hapa inaashiria kuwa 𝑛𝑦𝑎𝑘𝑎𝑡𝑖 𝑛𝑖 za mvua, ambapo kuna mafuriko barabarani. Kukiwa na gari mbalimbali zinazotembea, za kibinafsi gari aina ya tuktuk, pia gari kama matatu za kubebea abiria. Kando yake kuna watu wanaotembea kwa mwavuli na ukuta uliojengwa.

Hapa kunaonekana kuwa wakati wa mvua ambapo pikipiki na magari yamesombwa na maji. Kunaonekana mafuriko haya yanafanya watu kuskuma bidhaa zao za usafiri ili kuvuka upande mwingine.

Hapa ni katika kituo cha afya ambapo mwanamke anaekaa mzungu aliyevalia barakoa usoni anahudumia mtoto mdogo, wengine wakiwa kando. Mama ambaye ni mjamzito amesimama.

Mwanamke huyu aliye na shuka ya rangi nyekundu kwenye mabega yake anaonekana mwenye utulivu sana akisikiliza kitu anachofanyiwa hapa na mtu anayeonekana kuwa mhudumu wa afya au daktari aliyevalia saa na koti ya rangi nyeupe.

Watu wawili ambao ni mwanamke na mwanaume, mwanamke aliyevalia koti na barakoa usoni pia miwani wanaonekana wamemlaza chini mgonjwa au mtu anayechunguza kiini cha ugonjwa wake. Wote wamevalia barakoa mwanaume amevalia shati ya rangi kijani.

Hapa ni katika kituo cha afya au hospitalini ambapo kuna wanawake wawili waliovaa glavu za rangi nyeupe na barakoa usoni. Wanaonekana wamevalia shati za rangi ya samawati wakiwa mmoja wao anahudumia mwanaume aliyepaka nywele rangi.

Mazingira ni ya hospitalini au kituo cha afya ambapo kuna mgonjwa amelazwa anaongezwa vitu, kuna mashini za matibabu pia, pia anayemhudumia ni daktari aliyevalia barakoa, mwanaume.

Mtu aliye juu ya pikipiki ambaye ni mwanaume, anaoekana kuwa amevalia barakoa ya rangi ya buluu na pia kofia ya rangi nyeusi ya kuendesha pikipiki. Akionekana anaongea na mtu mwingine aliyevalia kanzu mzee akipeanapeana bei ya vitu anavyouza.

Kituo hiki ni cha afya na cha kufanyia watu huduma za meno. Ambapo mwanamume aliyevalia, shati ya blue ameketi na kupanua mdomo wake, ili kuwekwa dawa mdomoni na mtu anayeonekana kuwa daktari, amevalia miwani usoni kando yake mkononi.

Watu wawili wanaoonekana maafisa wa afya wanaonekana wakioga mikono kwa kutumia sabuni. Wamevalia barakoa usoni na koti ya rangi nyeupe. Kando yao kukiwa na askari aliyesimama karibu na ukuta wa jengo, ambaye amevalia nguo za kikazi.

Maeneo haya yanaonekana kuwa yenye ukavu au jangwa, ambapo kuna ukame na jua kali. Kuna miti iliyokauka na ingine ambayo haijakauka kabisa. Katikati kumesimama mwanamke aliyevalia vazi inayoonekana kuwa ya kiislamu.

Mtu aliyevalia koti ya rangi nyeusi pepepe. Anaonekana kuwa akiangalia kifaa cha kupimia hospitalini, cha matibabu. Akifanya uchunguzi wa maradhi fulani. Pia kuna mwanamke aliyeketi kando yake, mavalia nguo ya rangi nyeusi.

Mkoani Magogoni ambapo kunaonekana kuwa na mafuriko. Kuna gari inayo tembea juu ya maji. Utafuta njia. Gari hii ni ya rangi nyeupe. Kandoni yake kuna mti mkubwa iliyo na majani ya kijani kibichi.

Ndani ya jengo hili lenye mwanume aliyevalia koti ya rangi nyeupe na glavu pia za rangi nyeupe, pia amevalia barakoa usoni na miwani na kifaa kingine kichwani kinachoonekana anachotumiwa kufanya uchunguzi wa meno kwa mgonjwa ambaye ameketi kando yake ni mwanamke aliyevalia kitu kichwani nyeusi.

Mwanaume huyu ama mtu wa jinsia ya kiume anaonekana amevalia glavu za rangi ya samawati, koti ni ya rangi nyeupe, amenyoa upara ako makini sana kuangalia vitu ambayo vinaonekana ni vya matibabu.

Watu hawa ambao wamesimama wanakagua kitu fulani ya kuoshea mikono katika jengo fulani. Wanaonekana kuwa maafisa wanaodumu katika kituo cha afya ya kiserikali.

Mazingira haya ni hospitalini au kituo cha afya ambapo kunaonekana chupa mbalimbali za madawa ya matibabu moja ikiwepo na maandishi ya rangi nyeusi yanayosoma, Singe Dose Measles, Rubella Vaccine. Pia kuna vifaa vingine aina ya sindano zilizokando.

Mwanaume mzee amesimama huku akingoja. Anaonekana kuwa anasoma maandishi ya rangi nyekundu yaliyo kwenye karatasi iliyofunguliwa kwa miti yenye majani ya kijani. Pia chini kuna nyasi.

Mwanaume huyu anayeonekana kuwa afisa au daktari anayempa mtoto huyu huduma, ameshikilia shindano mkononi kuvalia koti ya rangi nyeupe. Mtoto mwenyewe ni wa kishana au jinsia ya kike.

Daktari aliyevalia mavazi ya rangi ya samawati anaonekana anampa huduma mtoto mdogo anayeonekana amelala. Daktari huyu ni mwenye sura tabasamu wa jinsia ya kiume, kando yake kukiwa na mwanamke ambaye ni mama.

Maafa yanaonekana kuwa yamesababishwa na moto mkubwa. Ambapo kumesimama kundi la watu, ambao kuna watoto, wanaume, wanawake waliovalia nguo tofauti tofauti. Kuna majengo ambayo yamebaki pia, yanaonekana kuwa yameathirika na mkasa huu.

Hapa ni kituo cha afya au hospitalini ambapo maafisa wa afya wanaonekana kuwa wakipeana kliniki ya meno kwa mgonjwa wao. Mmoja wao amevalia glovu za rangi ya buluu na manguo ya buluu pia ni mwanaume aliye na barakoa usoni mwingine ni mwanamke.

Mama huyu ambae ni mzee sana anaonekana ameshika vitu anavyoeka kwa kijisanduku anaonekana kua muislamu au wa dini ya kiislamu kwa sababu amevalia koti ya rangi nyeupe.

Kuna kikombe cha maji aina ya glasi kukiwa pia na viungo au vitu vinaopatikana kuwa vya matibabu kama vile dawa zizo kwenye karatasi.

Mkono wa mtu anayeshikilia mkebe wa dawa ya kupeana chanjo. Anaonekana ni kama anasoma maandishi yaliyo kwenye chupa hiyo. Pia kuna kitu ambapo huo mkebe umetoka.

𝑊𝑎𝑡𝑢 hawa walio na bidhaa tele tele wanazoziwekelea mbele yao wamepigwa picha wakishikilia mabango mikononi wanaonekana kuwa wasaidizi wa watoto waliosijiweza.

Watu wawili, mmoja akiwa dereva wa pikipiki ambaye amebeba vibuyu vya rangi manjano. Wanaonekana kuelekea upande mwingine kwa barabara iliyofurika. Mtu aliye nyuma anasukuma pikipiki hiyo. Wote ni wanaume.

Watu hawa ambao wote wamesimama wanaonekana wamevalia barakoa usoni wakiwemo wanawake na wanaume. Pia watatu wao wamevalia mavazi ya rangi nyeusi.

Maafisa waliovalia shati ya rangi ya manjano wanaonekana wakiwapa huduma watu waliosimama. Wengi wao wakiwa wanaume, ingawa kuna wanawake, mmoja akionekana amevalia kofia ya rangi nyeusi na shati ya rangi nyeusi.

Mwanamke huyu ambaye ameshuka na anayeonekana mwenye utulivu sana anaonekana akivumilia sana akifanyiwa kitu anachofanyiwa na mtu aliyemshika kichwani. Mtu huyu amevalia koti ya rangi nyeupe.

Hapa ni ndani ya kituo cha afya au hospitalini ambapo watu wamevalia barakoa usoni, wawii wakivalia barakoa za rangi ya buluu mwingine akivalia ya rangi nyeupe na ni mwanaume.

Chupa hii ya mkebe unaoonekana kuwa na dawa ya matibabu, ni wa rangi ya kijani kibichi ikiwa na jikaratasi juu lililo na maandishi ya rangi nyekundu, nyeusi na pia ya rangi nyeupe.

Mazingira ya kituo cha afya ambapo kunaonekana mhudumu mmoja ambaye wanawapa watu huduma, kwa saa hii anaonekana akimpa mtoto mdogo aliyeshikwa na mamake, wote wamevalia barakoa.

Daktari mwanamke aliyevaa mavazi ya rangi ya blue na barakoa usoni. Anaonekana akihudumia mgonjwa ambaye amelazwa kifudifudi aliyevalia vitu usoni ambavyo vinaonekana kuwa za matibabu.

Watu wawili kwenye picha mmoja akionekana kua mwanamke aliyevalia koti ya rangi nyeusi anaonekana kua mwenye shida ya masikio au anachunguzwa sikio na daktari ambae ni mwanaume au mtu ambaye ni mwanaume aliye makini kabisa ili ku...

Mahali hapa kunaonekana kuwa ni jangwani ambapo kuna ukavu mwingi sana, kuna mtu aliyevalia vitu shingoni na zingine kichwani ambaye ni mwanamke aliyeshikilia mtoto na kumfunika na shuka ya rangi nyekundu kando yake kukiwa na mwanamke aliyevalia barakoa la rangi nyeupe.

Mwanamke huyu aliyenyolewa kichwani mwake kuna nywele ndogo. Amevalia koti ndogo ambayo haina mikono la rangi nyeusi. Ameshikilia mtoto mkononi mwake ambaye amelala na kumfunika shuka upande wa chini.

Watu wanne ambao ni wanaweka. Mmoja wao akiwa amesuka na kuvalia nguo yenye madoadoa ya rangi nyeupe na rangi nyeusi. Wako katika nyumba ya matibabu au kituo cha afya. Mwingine pia amevalia koti ya rangi nyeupe akionekana akimpa pesa.

Mandhari ni ya hospitalini au kituo cha afya. Ndani ya nyumba hii kuna watu wawili, mwanamke aliyevalia buibui na kitambaa kichwani, anayeonekana kusikiliza kwa makini. Mwanamke aliyevalia barakoa usoni na nguo ya rangi nyekundu.

Mtu wa jinsia ya kiume ambaye amesimama anaonekana kuwa amevalia koti ya rangi nyeupe na barakoa usoni anamshika mabega ako anamngoja mtu aliyeketi kando yake ambaye amevalia kofia ya rangi nyeusi. Hapa kunaonekana kuwa kituo cha afya.

Chupa hizi zinaonekana kuwa zimetupwa au zilizo hazina kitu ndani yake. Ni za kupeana chanjo ya watoto wadogo. Pia zina maandishi ya rangi nyeusi yanayosoma, Single Dose, Measles, Rubella.

Mkono wa mtu ambaye naweza sema ni daktari au mdumu wa afya anatumia sindano kuvuta dawa iliyo kwenye chupa ndogo inayo na maandishi juu.

Watu hawa ambao wamevaa koti la rangi nyeusi na kofia ya rangi ya samawati. Shati ya rangi ya bluu. Pia na glavu mikononi. Wameshikilia bidhaa zilizo za rangi nyeupe. Wanaonekana ni kundi la watu wanaofanya kitu fulani.

Mazingira haya ni ya hospitalini au kitua cha afya ambako mtu huyu anaonekana kuwa anafanya kitu maalumu. Pia, amevalia barakoa usoni na rangi zenye, zinazofanana kutoka juu hadi chini. Kuna kitu au mitambo fulani yakufanya uchunguzi.

Ndani ya picha hii kunaonekana mtu aliye ndani akiangalia televisheni iliyo ukutani. Inaonekana kuwa vitu hivi ni vya hospitalini katika wadi. Kuna vitanda za kusafirisha wagonjwa huko ndani na kupumzika.

Upande mwingine na kuwa kiongozi. Kuna watu wawili ambao wanatembea kuelekea upande mmoja wa picha ambao wamevalia mashuka. Kuna mfugo aliyekufa hapa karibuni au mbele ya picha.

Hapa pia ni katika kituo cha afya au mahali watu au wahudumu wa afya wanapowapea watu huduma. Kuna watu wawili wanaoonekana kua ni madaktari waliovalia nguo za rangi ya samawati na glavu mikononi, wengi wao wakiwa na barakoa usoni.

Juu ya mimea hii ya mahindi, ambayo imezaa. Iko na majani ya rangi ya kijani, ikiwa na wadudu wengi waliopanda juu yake.

Watu hao waliovalia koti juu ya rangi ya manjano iliyo na maandishi, wanaonekana kuwapa watu huduma za kiafya. Mbele ya picha kuna mwanamke aliyevalia koti ya rangi nyeusi na barakoa usoni, anaonekana amemshika mtoto anayepewa kitu mdomoni na daktari aliyevalia barakoa ya buluu.

Hapa ni ndani ya kituo mbapo watu wanapewa huduma za kiafya. Mwanamke mmoja anaonekana akipokea sindano anayedungwa na muhudumu wa afya aliyevalia barakoa ya rangi nyeupe. Pia 𝑘una mwanaume anayeangalia upande kulipo wanawake hao wawili.

Mazingira haya ni kituo cha afya ambapo wanawake wawili, mmoja anaonekana mhudumu wa kituo hiki, amevalia koti ya rangi jeupe, ameshuka. Pia ameshika kifaa au dawa anayeekea mtoto mdomoni aliyeshikwa na mamake ambaye anaonekana mwenye tabasamu.

Watu wawili wanaonekana kuwa ndani ya njengo ambapo inaonekana kuwa kituo cha afya. Mmoja wao akiwa mwanaume aliyevalia koti ya rangi nyeupe na shati yenye mikono mirefu. Pia kuna mwnamke kando yake ambaye amemshika mkononi mwake akionekana akichunguza.

Chombo hiki au kifaa hiki kinaonekana cha kiasili na cha utamaduni, inaashiria vitu viliotumika na babu zetu mapema. Kinaonekana kikitoa moshi ndani, kuna zingine bado zilizo kando yake za aina hiyo.

Watu hawa wengi wao wakiwa wanawake wakiwa wamesimama juu ya kinachoonekana cha rangi nyekundu, pia wako na mikufo ya rangi nyekundu chini wanaonekana wakipeana huduma za kijamii.

Mandhari ni ya hospitalini au kituo cha afya ambapo kunaonekana kumewekwa aina mbalimbali za madawa za matibabu. Chini yake kuna pia matembe yaliyowekwa kando zina maandishi mbalimbali mikebe yenyewe ina vifuniko vya rangi nyeupe na vingine nyekundu, manjano pia nyeusi.

Ndani ya mazingira ya hospitalini ambapo mwanamke mmoja aliyesimama amevalia koti ya rangi ya nyeupe. Anaonekana kuwa mhudumu wa afya au daktari anayempa matibabu mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mamake. Hapo kando kuna watu wengine.

Mandhari ni ya hospitalini na kituo cha afya ambapo wagonjwa wamelala mmoja akiwa ameketi. Kuna karai na bidhaa zao za kutumia hapo kando. Mmoja analala akionekana mtulivu kabisa.

Wanafunzi walio darasani wanaonekana wanasoma wengine wakiwa wameketi mmoja wao amesimama, kando yake kuna mwalimu, mbele yake kuna ubao wa rangi ya nyeusi na viti viwili.

Kirana ya jengo hili ni watu wawili, mmoja akiwa amelala na mngongo mwingine akiwa amevalia koti nyeupe akimchunguza mguu aliyelala. Kinaonekana kuwa kituo cha afya ambapo daktari anamhudumia muuguzi.

Hospitalini ama kituo cha polisi. Kumewekwa chupa tatu mojawake zikiwa na maandishi ya rangi nyeusi yanayosoma, "Yellow fever vaccination." Kando yake kuna sindano na barakoa.

Mazingira ya jangwani ambapo miti imekauka kabisa. Nyumba ambayo imejengwa na nyasi, na vibendera au nyasi zingine kando. Inaonekana kuwa ya watu ambao ni watu wa jangwani.

Nesi aliye na barakoa usoni na miwani anaonekana amevalia koti ya rangi nyeupe akiwa makini kuvuta dawa iliyo ndani ya chupa na sindano.

Daktari au taalamu wa afya anafanya uchunguzi wa skin kwa mwanamke katika mazingira ya kliniki au kambi ya matibabu. Mwanaume huyu amevalia koti jeupe glasi na kifaa kichwani kwa ajili ya kutibu.

Kitabu chenye ngozi ya rangi nyeupe na samawati kina maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi ,nyeupe na nyekundu. Kando yake kuna sindano na chupa ya mbao.

Mwanaume aliyevalia koti nyeusi na koti anaonekana akipeana huduma ya kiafya kwa mtoto aliyeshikwa na mama aliyevalia shati ya zambarau na kofia ya manjano.

Mkono wa mtu anayevuta dawa kwa kutumia sindano kutoka kwenye chupa ya chanjo, pembeni kuna kijisanduku chenye maandishi "MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE LIVE " ambayo ni chanjo ya surua matumbwi tumbwi na rubella. Mazingira ni ya kituo cha afya.

Ni ndani ya hospitali au kituo cha afya ambapo wagonjwa wamelazwa kwenye vitanda vya dharura wakipokea matibabu, huku baadhi yao wakiwa wamefunikwa na mashuka, kuna vifaa vya tiba, mandhari inaonyesha uzito wa hali ya kiafya, wachache wanasimama, wengine wakitembea huku na kule.

Mtu aliyevalia mavazi meupe ya kujikinga ako shambani. Anabeba kifaa cha dawa mgongoni na ananyunyizia kemikali ya ardhini kwa kutumia boba refu. Mazingira yanavyoonekana ni ya vijijini. Kuna milima kwa mbali. Kazi anayofanya ni ya kuzuia magonjwa au wadudu wanaoshambulia mimea ili kuhakikisha mavuno bora.

Binadamu ambaye anaonekana kuwa wa jinsia ya kike na mhudumu wa afya akiwa ameshika mtoto mchanga hospitalini, amevaa glavu mikononi, kofia ya upasuaji, barakoa usoni na kazu ya kijani ya kitabibu. Tabasamu lake linaonyesha furaha.

Watu wawili wanaonekana kama wauguzi wamevalia mavazi meupe na barakoa usoni wakionekana wakiangalia kifaa kinachopima mgonjwa mwanaume aliyeketi kando ya meza iliyo na vitu juu kama vile simu na vitabu.

Mtu huyu anaonekana anasoma bango lililo wekwa kwenye nguzo la umeme, lenye maandishi yanayo tangaza huduma fulani. Vitu kama hivi huonekana barabarani mara kwa mara, kwenye miti au nguzo za taa hasaa hapa nchini kenya.

Huyu anavaa glavu nyeupe ishara ya tahadhari za kiafya na usafi na anaketi mezani akiandika kwenye daftari au fomu. Ukumbini kuna kikapu kilichojaa vitu vilivyoonekana kuwa vifaa vya matibabu. Hili ni mazingira ya afya hasa mahabara ya hospitali.